Watu waliosimama miongoni mwao ni walemavu, mbele yao kuna mipira miwili, wote wamevalia suruali zenye rangi nyeusi, wako uwanjani. Nyuma yao kuna ukuta.